Kabati maalumu lililotengenezwa na kuandaliwa kwa ajili ya kuhifadhia dawa, ambazo ni mahususi kwa kuwatibia wadudu na wanyama, zikiwa katika chupa na vifungashio vingine mbalimbali.

Magunia yaliyoandaliwa na baadhi ya wakulima katika shamba, yamepakiwa vizuri na kufungwa juu na kamba ili zisiweze kudondoka viazi hivyo, wakati yanasubiliwa kupakiwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wa mahindi wakiwa katika zoezi la kumenya maganda ya mahindi ambayo yamekwisha kauka, kuyatenganisha kati ya majani na lile hindi ambalo liko ndani yake.

Wakulima wakiwa shambani, wakihifadhi mahindi yaliyotoka kuvunwa katika viroba pamoja na mifuko waliyoiandaa, kwa ajili ya kuweka mazao yao.

Mfanyabiashara, akiwa anapanga mananasi katika sehemu ambayo ameiandaa kwa ajili ya kuuzia matunda hayo, huku akiwa amezungukwa na wafanyabiashara wengine, pamoja na wateja waliowasili mahali hapo.

Wakulima wa zao la matunda, ambalo ni embe, wakiwa katika shamba lao. Wakiangalia na kuchuma baadhi ya matunda ambayo yapo tayari kwa ajili ya kuuzwa ama kuliwa.

Trekta ni kifaa ambacho kinatumika shambani, kuwaisaidia wakulima na wafanyakazi, kukata majani yaliyokuwa makubwa ili yawe madogo madogo.

Shamba lililotengenezwa kwa mistari iliyonyooka na kuwekwa matuta ambapo juu yake kumepandwa mimea huku kukiwa na mabomba maalumu kwa ajili ya kusaidia kumwagilia maji.

Chumba maalumu kilichoandaliwa kwaajili ya kukuzia kuku, ambao ni wanafugwa kwaajili ya biashara, wakiwa wamewekewa vyombo vilivyowekewa ndani yake maji, pamoja na pumba kwaajili ya kuwalisha.

Mbegu zilizo hifadhiwa katika chumba maalumu, ambazo ni kwa ajili ya kupanda: mahindi, pilipili, mboga za majani na vitunguu; zikiwa zipo dukani kwa ajili ya kuuza.

Maharage maalumu yaliyohifadhiwa katika vikapu vilivyofumwa vizuri, ambayo ni aina ya soya, njano na kunde, yakiuzwa kwa ajili ya wakulima ambao wapo tayari kwa ajili ya kuanza kupanda.

Banda dogo lilotengenezwa kwa kutumia mbao na kupauliwa kwa bati dogo juu yake, huku likiwa limetengenezwa na mlango mdogo uliowekewa komeo. Lipo tayari kwaajili ya matumizi ya kuwekea wanyama ndani yake ambao ni paka, mbwa, sungura au kuku.